Huu ni duka au sehemu ya kuonyesha bidhaa inaonekana kuwa na rafu zilizojaa mikoba na vitu vingine vya kuweka ndani kama pochi au mifuko midogo. Mikoba hio ina rangi ya mtindo mbalimbali baadhi ikiwemo na mfumo au mchoro.

Huu ni onyesho la duka, Labda dirisha la duka la nguo au vifaa kuna kionyesho amevaa vazi la kupendeza lenye muundo wa Maua, miwani ya jua na kofia pana kando yake kuna kionyesho kingine kinachoonyesha mkufu na nguo iliyonyooka.

Huu ni ndani ya duka au vifaa vya mtindo. Ndani ya duka kuna manenguini waliyovalia nguo na vifaa mbalimbali na rafu zilizojaa bidhaa. Mwangaza ni mzuri na duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Hili ni mannequin kikiwa kimevalia nguo nyekundu yenye michoro na shanga shingoni. Kimebeba begi ndogo mkononi na kimevalia ua jekundu kichwani. Nyuma yake kuna stendi yenye miwani mingi ya jua.

Hili ni duka la nguo, na vifaa vya mtindo. Katikati, kuna mwanamke wa bandia, aliyevaa kofia kubwa nyekundu, na sketi nyekundu ya ngozi. Mezani kuna mikoba, pochi, na vitu vingine vya ngozi.

Huo ni eneo la mapokeo au duka la vivo. Kuna dawati la pokezi lenye mnembo wa vivo ,kompyuta na chupa ya maji. Juu ya dawati kuna skirini ya televisioni inayo onyesha picha ya mtu.

Huu ni uonyesho wa bidhaa za mitindo hasa kofia na vito, labda katika duka au botique . Kuna kofia mbalimbali zilizopangwa, ikiwemo kofia kubwa za wanawake zenye rangi tofauti kama nyeupe, kahawia na la buluu. Baadhi ziko juu ya vionyesho na nyingine zimetundikwa.

Huyu ni mtu ama maniquini amevaa kofia pana na nguo yenye michoro mingi ya rangi mbalimbali. Nguo hiyo inaonekana kuwa koti au gauni refu na mtu huyo amesimama ndani ya duka au sehemu yenye vioo vingi na rafu za bidhaa nyuma yake.

Huu ni duka la nguo ,linaloonekana likiwa na nguo zilizopangwa kwenye reki na pia zilizowekwa kwenye rafu. Juu ya mlango wa duka kuna ishara, inayoonyesha jina la LA ROSA .

Hii ni rundo la nguo, katika duka kuu, zilizokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu labda katika duka au gala . Nguo hizi zina rangi tofauti na zimepangwa kwa safu ndefu.

Huu ni duka la nguo. Ndani ya duka hili, kuna nguo zilizopangwa kwenye reki na pia mifuko ya mikono iliopangwa kwenye rafu ukutani. Duka linaonekana kuwa safi na lenye taa za kutosha na kuta za rangi ya waridi hafifu.

Huu ni duka la nguo au bidhaa za nyumbani ambapo kuna meza iliyojaa vitambaa vilivyokunjwa, labda blanketi au vitambaa vya kufunika. Nyuma ya meza kuna bango jekundu lenye maandishi sell likionyesha kuwa kuna punguzo la asilimia arubaini.

Hili ni duka la viatu likionyesha aina mbalimbali za viatu vya kiume vya kifahari, hasa viatu rasmi vya ngozi. Viatu vimepangwa kwenye rafu na stendi za mbao na vingine vikiwa vimeonyeshwa mbele kwa karibu zaidi.

Hii ni gari aina ya Suzuki Alto yenye rangi nyeupe. Ina namba ya usajili ya Kenya. Suzuki Alto inajulikana kwa kuwa gari ndogo na rahisi kuendesha, na pia ni nafuu kiuchumi kwa matumizi ya mafuta na bima.

Hili ni chumba cha maonyesho, cha magari, Chenye magari kadhaa na wa wawili. Kuna mwanamke na mwanaume wakitembea katikati ya magari, wakionekana kuwa katika duka la kuuza magari. Magari wanayoonekana ni pamoja na gari la bluu upande wa kushoto na gari ya rangi nyekundu au nyekundu kahawia upande kulia.

Huu ni gari la kifahari ya manjano labda likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye madirisha makubwa ya kioo. Gari hili limewekwa katikati ya chumba chini ya muundo wa dwara wa taa unaoninginia kutoka ndani.

Hili ni gari ya Volvo saa tisaini. Inaonekana ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma. Mizda ni ya kifahari yenye rangi ya fedha au bluu iliyookolea na ina rimu za magurudumu zenye muundo wa kipekee.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace yenye rangi nyeupe, linaonekana limetumika ndani ya nchi. Milango ya abiria upande wa kulia, imeachwa wazi. Mandhari ya nyuma ina anga la blue , lenye mawingu machache.

Huu ni gari au lori kubwa la kusafirisha magari. Likibeba magari mengi. Lori hili lina staha mbili au zaidi zilizopangwa kusagirisha idadi kubwa ya magari kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hili ni jengo la kisasa lenye usanifu wa kuvutia, ikiwa na madirisha makubwa ya kioo na mistari safi. Anga ni safi na ni ya bluu, ikionyesha hali ya hewa nzuri. Mbele ya jengo kuna barabara au eneo la maegesho lenye magari machache yaliyoegeshwa.

Magari yaliyoegeshwa nje, kuna lori ya isuzu upande wa kushoto, gari jeupe upande la abiria katikati na gari jeusi upande wa kulia. Magari yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye mimea na udongo.

Huu ni chumba cha maonyesho ya magari, au duka la magari ambao kuna magari kadhaa yaliyopangwa. Katikati ya sehemu ya mbele, kuna gari jeusi upande wa kushoto, na gari jekundu upande wa kulia.

Huu ni sehemu ya dashbodi ya gari, hasaa speedometer na kipimo cha mafuta. Speedometer inaonyesha kasi inayofikia hadi kilometre mia mbili na sitini kwa saa na sindano inaonekana ikiwa imesimama kwenye sufuri. Chini ya speedometer , kuna kipimo cha mafuta kinachoonyesha kuwa tanki la dizeli lina nusu ya mafuta.

Huu tangazo la gari lenye maandishi the one you've been waiting for . Inaonyesha gari la aina ya SUV lenye rangi nyeusi, likiwa limeegeshwa katikati ya eneo linaofanana na maegesho ya jiji.

Hawa ni watu watatu. Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa ndani ya chumba cha kuonyesha magari. Wanaume hao wamevaa suti na mwanamke amevaa koti. Wote wanaonekana wakitazama au kujadili kitu kwenye simu au kifaa kingine wanachoshikilia katikati yao.

Hizi ni mavazi yanayoonekana kuwa katika hatua za kutengenezwa ,au mkusanyiko. Ndani ya kala au kiwanda kuna basi la manjano likiwa mbele, likionyesha sehemu ya mbele ,ikiwa wazi. Na mavazi mengine meupe yakiwa yamepangwa nyuma.

Hili ni gari ya aina yake nyeupe yenye madirisha inaonekana imeegeshwa chini ya mahali pa kuegesha au marekani nikali maarufu ya kibiashara inayotumika sana kwa usafiri wa abiria au misiba kutokana na kazi yake na imara watu.

Huu ni gari aina ya mistubishi pajero . Inajulikana kama montero . Gari inaonekane kuwa na rangi ya fedha au kijivu. Ni gari aina ya svu inayonekana kuwa na uwezo wa kuendesha nje ya barabara.

Hii ni trela ya kubeba magari inayotumika kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Inaweza kuwa na ghorofa mbili na mfumo wa kuinua. Trela hizi zimetengenezwa kwa nyenzo imara ili kuhimili uzito wa magari na mara nyingi kuwa na mfumo imara wa kusimamisha magari.

Hili ni eneo la wazi lenye magari kadhaa yaliopangwa kwenye udongo au nyasi, kuna watu wachache wamesimama au wanatembea karibu na magari hayo. Nyuma kuna miti na mimea na anga linaonekana kuwa wazi.

Huu ni gari jeupe aina ya Volkswagen laiquan, ambaye inaonekana kuwa mfumo wa elfu mbili kumi na nane au elfu mbili kumi na tisa. Gari hili lina sifa za svu na linaonekana likiwa limeegeshwa au likitembea barabarani mchana.

Huu ni gari jeupe, aina ya Suzuki Aldo. Magari haya yanajulikana kwa ukubwa wake mdogo, na ufanisi wa matumizi ya mafuta .Nambari ya usajili wa gari hili ni KDH 990J.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace, ambalo ni gari ndogo la kibiashara maarufu nchini na maeneo mengine barani Afrika. Gari hili linaweza kutumika kwa madhumuni mbalimbali kama vile usafiri wa umma, usafirishaji wa mizigo, au kama gari la familia.

Huu ni injini ya gari, ikiwezekana injini ya Toyota Land cruiser yenye mfumo wa gear za kawaida. Na inayotumia mafuta ya diseli. Injini inaonekana ikiwa imefungwa ndani ya chumba chake. Na kofia ya gari imefunguliwa juu.

Huu ni trela ya kusafirisha magari. Trela hii imebeba magari kadhaa, ikiwemo gari ndogo na vani nyeupe, ikionyesha uwezo wake wa kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja.

Hili ni gari aina ya Toyota Passo, lililovikwa kutoka upande wa nyuma na pembeni. Gari hili lina rangi nyeusi ya kijivu iliyookolea na inaonekana ikiwa imeegeshwa barabarani au kwenye eneo la maegesho.

Huu ni ndani ya duka ya magari au chumba cha maonyesho ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa ndani yakionyesha aina mbali mbali za magari yanayouzwa. Magari yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Huu ni mfumo unaoonyesha mambo ya ndani ya gari hasa gari ya KIA, inaonyesha kiti ya dereva usukani na sehemu ya mbele ya ndani ya gari inaonekana kuwa ni aina ya gari ya kudhibiti na inaweza kuwa na vipengele kama vile skrini ya kuchunguza na udhibiti wa hali ya hewa.

Hili ni gari aina ya Land Cruiser Prado. Ni gari aina ya SUV inajulikana kwa uimara wake na uwezo wa kuenda nje ya barabara. Inaweza kuwa na injini ya petroli au diseli, mara nyingi zikiwa na uwezo wa lita mbili nukta saba au lita tatu

Huu ni ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kinachoonekana kuwa duka la Nissan. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa ndani ya chumba hicho na pia kuna dawati la mapokezi lenye mtu mmoja au zaidi nyuma yake.

Huu ni rundo la viatu mbali mbali na saa kanda mbili na sandili zenye rangi tofauti tofauti. Inaonekana kama bidhaa zinazouzwa sokoni au Duka la viatu.

Huu ni rafu zilizo jaa vitambaa mbali mbali na bidhaa zinazo husiana na nguo. Kwenye rafu ya juu upande wa kulia kuna kitambaa na bidhaa zingine kama vile nyuzi vidogo na labda vifaa vya kushona ikiwemo chupa nyeupe au kifaa chenye umbo la chupa.

Huo ni eneo la soko, au duka la ufundi, ambapo kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa, ikiwemo shanga, au mikufu iliyo ninginia na vitu vingine vya ufundi, vilivyowekwa kwenye meza au stendi.

Hili ni duka au kibanda kinachouza nguo hasa fulana zikiwa zimetundukiwa na kuwekwa kwenye rafu. Kuna bango linasomekana special offer ya mia tatu likionyesha offer maalum kwa shilingi mia tatu. Mwangaza hafifu inaonekana.

Huu ni rundo kubwa la viatu hasa viatu vya michezo. Vimewekwa juu ya meza au sehemu ya kuzuia. Viatu hivyo vimetawanyika na kuonekana vikiwa vimekusanywa pamoja.

Huu ni eneo la ndani, inaonekana kama soko, au mahali pa biashara, lenye njia katikati, na bidhaa zikiwa zimepangwa zikiwa kando kando, ya njia. Kuna mwanga hafifu, ndani ya eneo hilo, na baadhi ya bidhaa zinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye meza, au vibanda.

Huu ni soko la ndani au eneo la biashara lenye vibanda viwili vikubwa. Katika viwanda hivi, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza zikiwemo mboga na matunda. Watu wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa hizo.

Huu ni soko wazi, lenye rundo kuu la mboga, za majani, ya kijani kibichi, labda sokoni, watu, wanaonekana wakiwa karibu na rundo hilo, au wakihudumia wateja hao.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la asomada likiwa na milima mikubwa ya mboga na matunda. Mbele, kuna rundo kubwa la vitunguu karibu na karoti na mboga zingine. Upande wa kulia, kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Inaonekana kuwa soko au eneo la biashara. Kuna vibanda vingi, vilivyopangwa kando kando ya barabara. Magari na watu wanatembea. Kuna bango kubwa la matangazo, linaonekana mbali.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi labda soko la wazi au la barabarani. Kuna watu kadhaa wamekusanyika baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na vibanda vinavyoonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna eneo lililotandikwa mkeka au kitambaa likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa chini.

Huu ni eneo la ndani inaonekana kama ngazi au njia inayoelekea chini yenye kuta za zege pande zote mbili. Kuna bendi la rangi nyeusi au kahawia lililowekwa chini. Juu ya ngazi nyuma kuna eneo lenye vitu vingi vinavyopangwa au kuning'inia.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi, linaloonekana kuwa soko la Muthurwa. Kuna watu wengi, wakiwemo wachuuzi na wanunuzi wakifanya biashara zao. Bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiuzwa, zikiwemo na boga na matunda.

Huu ni ndani ya duka au soko inaonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna nguo au vitambaa vilivyopangwa kwenye meza au rafu na pia kuna vitu vinavyofanana na kofia au mapambo ya kichwa vinavyopangwa mbele. Kwa nyuma kuna friji au vifaa vingine vya kuhifadhi bidhaa.

Hili ni duka au kibanda kidogo kinachouza bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inia vifaa mbalimbali na labda vitu vingine vya matumizi ya nyumba au binafsi. Kibanda kimewekwa kwa bati na kinaonekana kuwa nje, chini ya anga yenye mawingu meupe.

Hili ni soko la matunda na mboga, inayoonyesha meza zilizojazwa na mazao mbali mbali, kama vile mahindi, matunda yaliyotundikwa, na rundo la nyanya. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na meza upande wa kulia.

Umati mkubwa wa watu katika eneo lenye paa kubwa labda soko au kituo cha mabasi . Watu wengi wamekusanyika pamoja na baadhi yao wanaonekana wamebeba mzigo au bidhaa. Mazingira yanayooenekana kuwa na shughuli nyingi .

Huu ni soko la wazi au barabara lenye shughuli nyingi, ikiwezekana soko la mtumba. Kuna mtu anayetembea katikati ya barabara, huku kukiwa na rundi la nguo chini na nguo nyingine zikining'inia juu.

Huu ni soko la ndani lenye watu na vibanda vya kuuza bidhaa mbalimbali , ikiwemo parachichi nyingi zilizo pangwa kwenye masanduku ya mbao. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa bidhaa mbalimbali, hasa vyombo vya plastiki, na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani; kama vile chupa, ndoo na burashi. Vitu hivi vimepangwa kwa wingi na vinaonekana kama vinauzwa sokoni au dukani.

Hii ni duka, au kibanda kinachouzwa bidhaa mbalimbali, labda ufundi au zawadi. Kuna vitu vingine vilivyopangwa, ikiwemo shanga, mikofu na labda nguo au mifuko. Watu wanaonekana kwa umbali, nyuma ya duka.

Huu ni soko la mboga au matunda. Inaonekana kuna bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri zikiwemo viazi, mahindi na mboga za majani. Mwanga unatokana na taa zinazoning'inia juu na kuna watu wachache wanaonekana wakiwa sokoni. Mazingira yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi na bidhaa mpya.

Huu ni nyumba yenye ghorofa moja, ikiwa na ukuta za mawe, paa la rangi ya nyekundu au kahawia na madirisha yenye fremu nyeupe. Mbele ya nyumba kuna sehemu iliyofunikwa kwa changarawe inayoelekea kwenye mlango wa mbele.

Huu ni jengo refu la gorofa kadhaa, likiwa limezungukwa na miti, na chini yake kuna uzio au ukuta mrefu. Anga juu ya jengo ni bluu hafifu na pia kuna miti zilizozunguka hiyo mjengo.

Huu ni kitalu cha ghorofa au barabara ya ukumbi wa nje yenye ngazi au njia inayopanda kidogo. Upande wa kulia kuna kizuizi cha chuma na upande wa kushoto kuna kuta za jengo.

Huu ni jengo refu la ghorofa kadhaa chini ya anga la buluu savi. Chini ya jengo kuna eneo la wazi lenye udongo, na baadhi ya makopo au vifaa vya ujenzi vikiwa vimelala chini bei.

Huu ni nyumba, yenye ukuta ndefu mbele yake, na nyuma ya nyumba, kuna mlima mikubwa, chini ya anga lenye mawingu machache, mandhari ni wazi, kuashiria ni mchana.

Huu ni jengo refu na la kisasa la makazi, ambalo linajulikana kama, The Saloon. Saloon ni jengo la kifahari la makazi lililoko Riverside. Linatoa aina mbali mbali za vyumba, likiwemo vyumba vya kulala vya chumba kimoja, viwili, na vitatu.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa jengo la makazi au kibiashara. Lina roshani au madirisha mengi yanayopangia vizuri, na linaonekana kuwa na muundo dhabiti na wa kisasa.

Huu ni eneo la wazi lenye nyasi kavu na mimea mifupi. Anga ni ya buluu safi na lina mawingu machache. Kwa umbali kuna majengo kadhaa na mnara mrefu. Unaonekana kama mnara wa mawasiliano. Nguzo mbili za mbao zimesimama mbele.

Hili ni nyumba mbili za kisasa zenye gorofa zilizojengwa kwa mtindo wa kisasa. Zina kuta za rangi ya kijivu na madirisha meusi. Kati ya nyumba hizi kuna bustani ndogo iliyopandwa vizuri na njia ya kuingia iliyotenganishwa kwa matofali ya kufuli.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi. Linaonekana kuwa jengo la makaazi au ofisi. Ina rangi ya kijivu au nyeupe na lina madirisha mengi. Nyuma ya jengo kuna anga la buluu na mawingu meupe. Chini ya jengo kuna uzio wa mbao.

Hili ni jengo refu la ghorofa kadhaa likiwa na rangi ya kahawia, njano. Juu ya jengo hilo kuna paa la bati lenye paneli za jua au vifaa vingine vya sinshati. Anga ni bluu na lina mawingu meupe mchache.

Huu ni chumba cha kisasa, pengine sebuleni au chumba cha familia, ina sakafu ya mbao, ngumu , na ukuta mmoja, una sehemu ya maalum, yakuekea televisheni, ilioundwa kwa marumaru, au jiwe lenye mshipa mweupe, na rafu za giza.

Huu ni mandhari ya usiku ambapo majengo marefu yenye taa zinazowaka yanaonekana kwa umbali yakiwa yamezungukwa na miti na vichaka vyenye giza mbele. Anga ni nyeusi na inaonekana wazi.

Huu ni chumba chembamba, chenye rafu ndefu za vitabu, au makabati pande zote mbili. Mwishoni mwa chumba, kuna dirisha refu, na nyembamba, linaloruhusu mwanga kuingia. Sakafu imetengenezwa kwa mbao. Inaonekana kama sehemu ya chumba, cha kuvalia, au matapa, iliyo na nafasi nyingi, za kuhifadhi vitabu.

Huu ni chumba ya kifahari, lenye vyumba sita vya kulalia, ilipo. Lina muundo na kuvutia, na paa zenye mteremko, na dirisha mengi, na ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkubwa.

Hili ni chumba cha kisasa chenye ghorofa mbili. Ina muundo maridadi na madirisha makubwa, hasa ghorofa ya kwanza ina roshani yenye kioo. Nyuma imepakwa rangi nyeupe na kijivu na ina paa la giza.

Huu ni jengo la kisasa, inaonekana kuwa la ghorofa nyingi na madirisha mengi. Anga ni la buluu safi likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Sehemu ya chini ya jengo inaonekana kuwa na miundo mingine ya majengo au ua, ingawa haionekani vizuri sana.

Huu ni jengo lenye ghorofa likionekana kuwa na ukuta za mawe na ukuta zenye rangi ya zambarau kidogo. Kuna roshani yenye uzio mweupe, wa chuma. Kwenye roshani kuna bango linalosomeka house to let. Chini ya roshani Kuna ishara inayoonekana kuwa sehemu ya neno.

Jengo refu linaloonekana kama hoteli au ghorofa, likiwa limejengwa karibu na bahari au ziwa kubwa chini ya anga la bluu safi. Jengo iili limejengwa karibu na eneo lenye mchanga au ardhi tupu kwa upande mmoja.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi. Linaonekana kuwa jengo la kisasa na lina roshani au madirisha mengi. Rangi zake zinaonekana kuwa nyeupe na kijivu na kuna anga ya buluu nyuma yake.

Hii ni majengo mawili marefu mjini ya anga la safi ya buluu yenye mawingu machache. Jengo la kushoto linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na madirisha yenye mraba huku jengo la kulia linaonekana kuwa na muundo sawa na linaweza kuwa la kibiashara au ofisi ndani yake.

Huu ni barabara iliojengwa kwa matofali ya kutandazwa ikipita katikati ya majengo ya kisasa ya makaazi. Upande wa kushoto na barabara kuna mimea iliyopandwa na magari yaliyofunikwa. Anga ni safi na ni ya buluu.

Huu ni sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa yakiwa na kaunta na bidhaa. Kwenye rafu Kuna bidhaa zilizowekwa alama .Kuna watu kadhaa wakiwa kwenye foleni au wakitembea karibu na kaunta.

Huu ni sehemu ya duka kubwa, au soko la nyama, linalojulikana kama Butcher , inaonyesha eneo la kuuza nyama, na kuna mtu anayefanya kazi hapo. Rafu na bidhaa nyingine, zinaonekana kwenye, chini.

Huu ni jengo lenye ishara inayosomeka China square .Jengo linaonekana kuwa la biashara au duka kubwa likiwa na ngazi za nje zenye rangi mbalimbali. Anga ni buluu safi yenye mawingu machache.

Huu ni duka au sehemu ya duka ,ambapo kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye makopo au vyombo vya wazi. Hasa jamii ya kunde na vitu vingine vya jumla.

Huu ni rundo la mananasi yaliyopangwa kwenye onyesho labda katika duka la mboga au soko. Mananasi yana majani yao ya kijani kibichi na yamewekwa vizuri kwenye stedi ya mbao au troli.

Huo ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Inaonyesha safu ndefu za rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana katikati akisukuma troli la ununuzi akionyesha shughuli ya ununuzi.

Huu ni ndani ya duka, labda duka kubwa la rejareja au idara. Kuna foleni ndefu ya magari ya ununuzi na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na kwenye magari hayo. Njia kati ya rafu inaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kwa wateja kupita.

Huu ni ndani ya duka kubwa, inaonyesha sehemu ya duka, ambapo bidhaa mbalimbali zikiwemo nyama, na bidhaa nyingine za chakula, zimepangwa kwenye friji, na rafu. Wateja wawili, wanaonekana wakichagua bidhaa.

Ndani ya duka au maduka makubwa, ikionyesha njia ndefu iliojaa rafu za bidhaa mbalimbali. Kuna mtu mmoja anaonekana mbali mwisho mwa njia io. Rafu zimejaa bidhaa zilizopangwa vizuri, zikionyesha uteuzi pana wa vitu vinavyouzwa.

Huu ni mlango wa duka kubwa la CARREFOUR, ndani ya duka kuna watu wachache wakitembea na mikoloteni ya ununuzi inaonekana upande wa kulia. Jina CARREFOUR inaonekana kwa herufi kubwa za bluu juu ya mlango.

Huu ni duka kubwa la Chandarana Foodplus, alama ya duka inasomeka zaidi ya chakula tu. Chandarana Foodplus ni mnyororo huru wa maduka makubwa inayomilikiwa na Wakenya. Wanajulikana kwa aina nyingi za bidhaa, ubora wa juu na bei nafuu na ofa mbalimbali.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka ya rejareja. Inaonyesha njia ndefu iliyojaa rafu zenye bidhaa mbalimbali, zikiwemo vyakula vilivyofunganishwa na vinywaji. Dari ina muundo wa gridi na taa na rafu zinawekwa bidhaa kwa utaratibu.

Huu ni korido ndefu ndani ya duka kubwa au maduka makubwa yenye rafu zilizojazwa bidhaa pande zote mbili. Nuru kutoka juu inaangazia korido na kuna hisia ya nafasi kubwa na bidhaa nyingi zilizopangwa.

Hizi ni rafu za maduka makubwa au duka la vyakula . Rafu za juu zina zinaoneka kuwa na carton za maziwa wakati rafu za chini zina mifuko mingi ya bidhaa labda unga au nafaka zingine.

Huu ni ndani ya duka kubwa au soko la matunda na mboga. Kuna meza kubwa iliyojaa matunda na mboga mbalimbali ikiwemo machungwa na labda vitunguu au viazi. Watu wanaonekana wakitembea kwenye duka hilo.

Huu ni sehemu ya duka au soko inayouza karanga na nafaka. Juu ya rafu kuna bango kubwa lenye maneno NUTS & CEREALS yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na zinang'aa ikionyesha aina ya bidhaa zinazopatikana hapo.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Inaonekana kuwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali kama vile mikate au bidhaa zilizopangwa vizuri, kuna pia maonyesho ya bidhaa katikati ya duka. Taa za dari zinatoa mwanga mwingi na kuna watu wachache wanaonekana wakiwa ndani ya duka.

Hii ni ndani ya duka la vifaa vya elektroniki, inaonyesha safu ya mashine za kufulia au vifaa vingine vikubwa vya nyumbani, vinavyopangwa ka ajili ya kuuzwa. Kuna rafu nabidhaa zingine zinazoonekana nyuma na taa zilizoning'inia juu.

Huu ni duka au sehemu ya duka iliyo na sehemu ya kuuza bidhaa kwa wingi. Kuna makopo mengi ya wazi yaliyojaa aina tofauti za bidhaa kama karanga, matunda yaliyokaushwa au pipi zikiwa zimepangwa kwenye rafu.

Huu ni rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zilizofunganishwa, zikiwemo pakiti za nepi au bidhaa zingine za usafi na bidhaa nyinginezo za dukani. Rafu zimepangwa kwa utaratibu ndani ya duka au maduka makubwa.

Hizi ni rafu zilizojaa pakiti za nepi za watoto, katika duka au maduka makubwa. Rafu hizo zimepangwa vizuri na kuna aina mbali mbali za nepi, ikiwemo chapa kama pampers .

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Kuna sehemu inayoonekana kama ya barafu. Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwenye rafu, na vitu vya plastiki vinaonekana mbele.